Hii ni uyoga inayomea. Uyoga hii ni ya rangi ya hudhurungi. Ni ya ukubwa tofauti, yaani kuna kubwa , kuna wastani na kuna ndogo.

Hili ni shamba lililopandwa mimea yenye matawi ya kijani kibichi. Mimea hii imepandwa kwenye mistari. Kuna mabomba ya maji yaliyopita kwenye mistari hii.